Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti; pakiwa pamezungukwa na kuta zenye mfano wa matangazo ama majalada, na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa kama vitabu, makaratasi ama madaftari yakiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na majarada, vitabu ama makaratasi na mfano wake ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo kwatika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, wenye meza iliyokusanyika vifaa vya kieletroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na mabango yaliyochapishwa maneno na kuchorwa picha zenye kuakisi maada mbalimbali, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani huku baadhi wakiwa wamekaakatika viti, huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, karatasi au majarada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalum, lililozungukwa na vifaa pamoja na mashine za aina tofauti waliovalia mavazi ya kiutamaduni ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama madarasa waliokaa katika viti kwa mpangilio maalum huku na meza zikiwa na majalada, karatasi ama vitabu. Ikiakikisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na: majalada, madaftari ama vitabu; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la nje lililotengenezwa kwa ustadi likiwa na nyasi fupi pamoja na vifaa vinavyotumika kwaajili ya michezo ya watoto mfano wa bembea, lililozungukwa na majengo yakisadikika kuwa ni ya darasa, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wanafunzi kwaajili ya elimu ya awali.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye kupandwa nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, zilizopo katika eneo pembezoni mwa majengo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kucheza na watoto kwa elimu ya chekechea.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bembea na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kucheza na watoto ikiakisi kuwa ni eneo la shule, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa chekechea.

Eneo la ndani mfano wa chumba au darasa lenye rafu ama kabati lililohifadhi madftari, vitabu au mfano wa majalada ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa ama maktaba inayotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa wanafunzi waliovalia sare ya mashati meupe, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa pamoja na madaftari na mmoja kati yao akisadikika kuwa mwalimu akisimama kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au madarasa waliokaa kwenye madawati kwa mpangilio maalum, mmoja kati yao akisimama na kuhutubia ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Eneo maalumu mfano wa chumba au darasa; lenye mkusanyiko wa viti vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, pamoja na ubao unaotumika kwa ajili ya mafunzo; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Eneo la ndani lenye mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi vitabu ama majalada, yenye rangi mchanganyiko: nyeupe, bluu, pamoja na waridi. Ikiashiria kuwa ni vitabu vilivyopo ndani ya eneo la darasa, linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi katika eneo lililozungukwa na majengo mfano wa madarasa, ikiashiria kuwa ni chumba cha madarasa kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Jarada ama mfano wa kitabu kilichochorwa picha pamoja na maandishi na kuorodheshwa kwa kurasa zenye namba arubaini na sita, pamoja na arubaini na saba ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko zambarau pamoja na manjano, huku mmoja kati yao akisadikika kuwa ni mwalimu aliyesimama mbele, akiashiriwa kuwa ni mwalimu mwenye kuwahutubia wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi mfano wa vitabu, madaftari ama majarada yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, ikiashiria ni kabati lililopo ndani ya eneo la darasa linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Mfano wa jalada, kitabu ama daftari kilichochapishwa maneno yasomekayo kipindi cha pili, ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu katika daraja la elimu ya shule ya msingi.

Watu wawili waliosimama katika eneo la nje lililozungukwa na majengo, kwenye meza iliyohifadhi mfano wa majalada, vitabu ama madaftari, ikiakisi kuwa ni eneo la majengo ya shule yanayotumika kwa mafunzo ya kielimu (mfano wa elimu ya sekondari).

Jalada au mfano wa kitabu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "biolojia ya sekondari" "kitabu cha mwanafunzi wa kidato cha nne", ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko bluu, nyeupe, pamoja na nyekundu; waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa karatasi, vitabu, ama majalada; vikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa sekondari.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama maabara yenye meza, yenye mkusanyiko wa kemikali zilizohifadhiwa katika vyupa vidogo, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maabara inayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, na mfumo wa maji uliopo katika eneo hilo. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maabara inayotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, aliyepo katika eneo lenye ubao uliochapishwa maeneo yasomekayo mfumo wa binadamu wa mmeng'enyo, ikiakisi ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizohifadhi mfano wa majarada, vitabu ama madaftari; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumia kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chuma ama darasa lililotengenezwa kwa ustadi na kupangwa viti pamoja na meza zenye mifumo ya maji ikiakisi kuwa ni chumba cha maabara kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, zilizopangwa mashine za kieletroniki aina ya kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa wanafunzi wa sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, yenye mkusanyiko wa vitabu, majalada ama mfano wa bahasha. Likiashiria kua ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu, kwa wanafunzi wa sekondari.

Chumba maalumu mfano wa bweni chenye mkusanyiko wa vitanda vilivyopangwa katika safu zilizonyooka na kutandikwa mashuka yenye rangi sambamba ya waridi, ikiakisi kuwa ni bweni la wanafunzi wa sekondari.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa meza zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zikiwa na mfumo wa maji ikiakisi kuwa ni chumba cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokalia katika viti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vitabu, majalada ama madaftari ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa sekondari.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa kabati zenye rafu zilizohifadhi vitabu au madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizo pangwa kiustadi na mfumo wa maji yanayotoka katika bomba, ikiashiria kuwa ni chumba cha maabara kinachotumika kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba maalumu mfano wa bweni chenye kiti pamoja na meza na vitanda vilivyopangwa katika mtindo maalumu. Ikiakisi kuwa ni chumba ama bweni inachotumika, kwa ajili ya manazi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa majengo mfano wa madarasa lenye kamba iliyoanikwa nguo zenye rangi moja mithili ya masweta, ikiakisi kuwa ni eneo la madara ya elimu ya sekondari yanayotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na majarida, karatasi, au madaftari; na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, inashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu, mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba hama darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vitabu au majalada, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zao zikiwa na vifaa kama majalada, vitabu ama makaratasi, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu kama vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na machungwa, huku mmoja kati yao akishika kifaa cha kielektroniki kikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu, mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na majalada, madaftari ama vitabu na mmoja katika yao akisimama kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika mpangilio maalumu, huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, majalada ama makaratasi, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa meza zenye vifaa vya kielektroniki mfano wa kimataifa, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waiokaa kaatika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa pamoja na madaftari ama vitabu ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu walioo katika eneo la ndani la chumbaama darasa wamekaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektronikia mfano wa kompyuta mpakato ikiashilia kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu .

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu; huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiaksi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye rafu zilizohifadhi vitabu vya aina tofauti, wakiwa wamekalia katika viti, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Watu wlaiopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba mfano wa cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu, kwa wanafunzi wa elimu ya juu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, wakiwa kama darasa huku kati yao wakiwa wameshika mfano wa jalada karatasi ama vitabu yakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kujifunza mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba cha darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki pamoja na karatasi ya sheria ya kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu, mfano wa vyuo vikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa wanafunzi, wenye sare zenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na zambarao , huku mmoja kati yao akisadikika kuwa mwalimu aliesimama mbele yaokuwahutubia ,ikisadikika kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya elimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti; huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama madarasa, waliokaa katika viti kwenye mpangilio maalumu huku mmoja kati yao wakisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa elimu ya juu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi maalumu yaliyomchanganyiko katika eneo lenye mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa. Waliokalia katika mpangilo maalumu. Huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokalia katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya elimu ya wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje; lililo na mfano wa bustani ama kichaka, wakiwa wamepakata moja ya mashine ya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni wanafunzi wa chuo, waliopo katika eneo ama mazingira ya chuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka waliovalia mavazi sare pamoja na kofia, ikiakisi kuwa ni wanafunzi wahitimu wa vyuo vikuu baada ya kumaliza elimu yao ya juu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na machungwa, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, kwenye mkusanyiko wa vitanda vilivyopangwa katika mpangilio maalumu pamoja na kabati linalohifadhi mavazi. Ikiashiria kuwa ni chumba cha bweni kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu, mfano wa vyuo vikuu.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, aliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu aliyekaa katika kiti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba chenye mashine ya kielektroniki, iliyochapishwa maneno yasomekayo kuokoa nishati, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu wakiwa wamekalia katika viti na meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mchanganyiko wa vifaa vya kieletroniki ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa na mashine za kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare lenye rangi ya bluu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa kwenye meza yenye kifaa cha kielekroniki, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa na mashine za kielektroniki, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi sare ya rangi ya buluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni wanafunzi waliopo katika chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokalia katika viti, meza zikiwa na mkusanyiko w amashine za kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa. Alivyovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu aliyekaa katika kiti. Hukumeza zikiwa na mashine pamoja na vifaa vya kielektroniki ikiashiria, kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikihakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama madarasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa karatasi, vitabu au mfano wa majalada ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa, miwani pamoja na glavu, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa pamoja na glavu, ikiakisi kuwa ni watu waliopo katika eneo, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vifaa maalum pamoja na gari lenye kufanyiwa matengenezo, ikiakisi kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, waliovalia mavazi sare yaliyoakisi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa. Waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Vikiashilia ya kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia fulana zenye rangi tofauti, bluu pamoja na machungwa zikiwa zimechapishishwa maneno yasomekayo "mbinu za kidunia" na meza iliyopo katika eneo hilo lenye vifaa vya kielektroniki ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika katika mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi maalum yenye rangi ya bluu, wakiwa na meza iliyokuwa na vifaa vya elektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yaliyoakisi, waliopo katika eneo lililotengenzwa kwa ustadi ikiakisi kua ni eneo maalumu inayotumika kwa ajili ya wanafunzi wa ufundi.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa; katika chumba chenye mkusanyiko wa vifaa vya mbao, ikiakisi kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na bluu waliopo kwenye chumba mfano wa darasa pamoja na meza zenye vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliopo kwenye eneo lenye meza lenye mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki, yakiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya ufundi.